Mchoro huu inaonyesha watu wawili mmoja ni mgonjwa na huyu mwingine ni dakatari. Huyu dakatari haswa anavaa nguo rasmi ya udakatari. Anauliza ugonjwa shida yake uku wakipiga gumzo.

Hapa ni hosiptalini, huku nikiona mama akiwa na mtoto mchanga na daktari huku daktari akiuliza mama masswali ,kwa meza ninaona dawa ya kusafisha mkono. Pia daktari amevaa barakoa, barakoa huzuia ugonjwa.

Huku ni hospitalini, haswaa chumba cha kutoa meno, naona daktari na mgonjwa, mgonjwa huku akitibiwa meno, inaeza kuwa anatolewa meno ama anaoshewa meno huku naona mgonjwa amevalishwa miwani ili izuie mwangaza.